Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mwanamchezo, huku akiendesha boti ndogo ambayo uendeshwa kwa makazi ya juu ya maji, anaonekana kuwa anavalia mavazi yake ya kimchezo ambayo lina mikono mirefu, na inakaa kuwa na rangi nyeusi uku ikiwa na rangi nyingine nyeupe, anakaa kuwa na tabasamu usoni mwake.

Hao ni wanaume wawili ambao wako katika harakati zao za kuendesha baiskeli. Wakiwa wamevalia shati zao nyeupe ikiwa na rangi nyekundu, kijani na ikiwa na rangi nyingine nyeusi. Pia wamevalia vinyasa zao iliyo na nimu ya Kenya. pia baiskeli zao ni ya rangi nyekundu na imeandikwa kwa rangi nyeusi ikiwa na nyeupe.

Kuna meza mbili ambazo zote zimepakwa rangi nyeupe, zikiwa na kompyuta zilizo pangwa, nyingi zikiwa na kibodi yao na zingine zikiwa na kipanya chao. Pia tunaona kUwa kuna viti ya plastiki iliyo na rangi nyeupe. Na pia kuna vitabu ambazo zimepangwa ijapokuwa haionekani vizuri, lakini zimepangwa huko karibu na ukuta.

Hawa ni wanamchezo wote wakiwa wanaume huku wakiwa wamevalia jezi zao za mchezo wakiwa wamevaa fulani ya rangi tofauti kuwa wawili wakiwa wamevaa inayofanana na wawili wakiwa wamevaa inayofanana pia wako na kaptura nyeusi.

Hili ni chumba ndefu ambayo imejengwa kutumia teknolojia ya kisasa haswa kutumia mawe. Tunaona kuwa hili nyumba imegawanyishwa kwa vipande vidogo vidogo. Tunaona pia kuna maua ama miti imepandwa mbeleni mwake.

Hii ni mto ambapo kuna mtu moja ambaye ameketi, kwenye kipoti ndogo. Huku wengine wakiwa wamesimama . Moja wao akiwa amevalia mavazi yake ya kimchezo. Huku ameinama, ameinamisha kichwa chake kuangalia chini. Moja wao pia akiwa ameshikilia kiti kilicho na magurudumu ambayo inaisaidia walemavu.

Kuna wanaume wawili ambao wanaonekana kukimbia, uku wamevalia vinyasa zao ya rangi nyeusi, mwingine hapo mkono yake inaonekana tu lakini uso yake haionekani. Hawa wanakaa kuwa wakimbiaji haswa kutokana na maelezo iliyoandikwa hapo chini, kuonyesha kuwa ni nani ametoka wapi na anafanya nini.

Hao ni wanariadha wawili, mwanamke na mwanaume, wamevaa mavazi yao ya kimchezo huku kaptura zao zikiwa nyeusi na mshati zao zikiwa na maandishi iliyoandikwa Rio 2016 Nissan, mwanamke anaonekana kuwa ako na shida ya kuona.

Hii ni mazingira ya nje yenye anga la bluu iliyojaa mawingu meupe yaliyotawanyika. Sehemu ya chini inaonyesha kua kuna mti yenye majani mengi. Likionyesha maandhari ya asili au bustani. Katikati kuna nguzo ndefu nyembamba huenda ikawa nguzo ya taa, simu au bendera. Ikionyesha kuelekea angani.

Hizi zinaonekana kuwa ni nyumba zilizojengwa kutumia teknologia ya kisasa , na tunavyoona , nyumba hizi zimejengwa kutumiwa mawe, huku zingine hazijakamilika vizuri. Na tunaona kuwa mabati zimewekwa hapo karibu na hizo nyumba kama ukuta. Pia tunaiona kuwa kuna bidhaa zinazotumika haswa na watoto katika hali yao ya kucheza.

Hiki ni kitabu cha darasa la pili na hiki kitabu kinakaa kuwa ni mzee sana kutokana na sura yake. Hili lilikuwa kitabu ya rangi jeupe, iliyo na maua ya rangi ya kijani na ya blue .Na pia tunaona kuwa kuna mkono ambao umeshikilia na pia imewekwa juu ya meza jeupe.

Hili ni jengo moja ambalo linaonekana kuwa wamejenga wakitumia teknolojia ya kisasa, limejengwa ikitumiwa mawe na pia inaonekana kuwa ni ya ghorofa. Mbeleni mwake kuna pipa la takataka ambayo ni ya rangi nyekundu.

Hili ni meza moja ndefu iliyopakwa rangi cheupe na kama inavyonekana, hii meza iko na kompyuta mbili, na kila kompyuta iko na kijibodi yake na pia kipanya chake. Kando ya hizi kompyuta kuna vitabu ambazo zimepangwa sana kuonyesha kua hii ni shule ama ni kutuoa cha mafunzo.

Hili ni chumba moja ambapo tunaona kuwa kuna watu wamekaa kwenye kikundi moja, huku wengine wamesimama wengine wakiwa wamekaa chini. Tunaona kuwa hii kikundi ni ya wanaume pekee yao, wengine wakiwa wamevaa shati zao nyeupe ikiwa na maandishi iliyo andikwa Kenya, wengine wakiwa wamevaa makoti zao nyekundu ikiwa na rangi ya kijani na nyinginezo nyeusi.

Kuna maandishi ambazo zimeandikwa kwenye karatasi nyeupe huku imeandikwa kwenye rangi nyeusi. Hii ni ishara hii inaeza kua ni shule kwa kua hizi maandishi inaonyesha kua ni mwalimu Agnes na 'Karibuni'. Pia tunaona kua kuna maandishi nyinginezo imeandikwa kwa rangi nyekundu kama Grade 1 C kwenye fremu moja nyeupe kuonyesha kua hii ni shule.

Hawa ni wanaume wawili ambao wanaonekana kuwa ni wanariadha. Wote wawili wakiwa wamevalia mavazi zao za mchezo pia wamevalia kaptura zao ambazo ni ya rangi moja yaani nyeusi wote wawili wakionyesha kuwa wana uchovu sana kutokana na kukimbia kwao.

Hili linakaa kuwa ni kiwanja ya shule, ambayo tunapata kuna mwashirio ama ishara kuonyesha hili ni shule na hili ni ofisi. kwenye hii ishara tunaona kuwa imeandikwa kwenye kijikaratasi ya rangi ya kijani, huku maandishi ikiwa imeandikwa kwa rangi nyeusi kwenye karatasi iliyo na pande nyeupe.

Hao ni wanariadha wawili mwanamke na mwanaume huku wameshikilia bendera ya Kenya iliyo na rangi nne, rangi hiyo ni nyekundu, nyeusi, nyeupe na kijani. Pia wanaonekana kuwa wamevalia nguo zao za mchezo. Pia tunaona kuwa kuna maandishi ambayo inaonyesha maelezo kuhusu mwanariadha mmoja.

Huu ni uwanja ambapo tunapata watu wa jinsia tofauti. Huku wanawake wakiwa wamevalia malong'i pia. Tunaona kwa ishara kua hii ni wakati wako na tabasamu kwenye uso zao. Wengine wakiwa wamekaa chini na wengine wakiwa wanatembea. Pia tunaona pia kuna wanawake wawili ambapo wako kwenye harakati zao za kukimbia.

Huyu ni mwanamke mwanamchezo anayeonekana kuwa wamwanamkazia, akifurahia mafanikio yake. Amevalia vazi la mchezo lenye rangi ya machungwa na bluu na kofia nyeusi. kwenye kifua chake kuna neno Kenya likionyesha utaifa wake. Mwanamke huyu anashikilia bangle la bluu lenye maneno Paris 2024 qualified na label ya wall drawings

Hii inakaa kuwa ni uwanja mmoja wa mchezo ambao, tunaona kuwa hao wote ambao wamesimama ni wanaume; ambao wamevalia mavazi yao ya mchezo ya rangi nyeusi. Huu ikiwa na michoro nyekundu nyeupe na pia hapo ka mkono tunaona kuwa ina rangi ya kijani. Pia, tunaona mipira ambazo zimeegezwa huku chini ya hii sakafu.

Kwa mwanaume mmoja ambaye amesimama huko amevalia suti yake ya blue na ako na shati yake ya blue .pia amevalia tai yake iliyo na madoadoa. Huyu mwanaume anakaa kuwa anatoa hotuba yake huku ameshikilia kijikaratasi kwenye mkono yake. Na nyuma yake kuna bango moja kubwa ya rangi ya samawati ikiwa na maandishi ya rangi nyeusi .

Hiki ni kitabu cha darasa la pili, ambapo tunaona kuwa wawili kwenye picha la hiki kitabu ambao wanatumia farasi, mmoja akiwa amevalia longi yake nyekundu na shati yake ya samawati, pia ako na kofia nyekundu kwenye kichwa chake. Mwingine akiwa amevalia longi yake nyeusi na shati yake ya kijani.

Hii ni uga, ambapo kuna watu watatu, mmoja akiwa ni tu mzima na wengine wawili wakiwa watu viwete ,huku wameshikilia vijiti vinavyo saidia kutembea. Wote watatu ni wanaume na wamevalia mavazi zao za mchezo.

Hiki ni kitabu moja ya darasa la saba. Ambapo tunaona kuwa kuna mchoro iliyo kwenye hiki kitabu. kuna mchoro yya mtu moja ambayo anafanya sayansi yake huku amevalia glavu. iwapo sura yake haionekani vizuri. Pia kuna kitabu kingine iko chini ya hiki kitabu kilicho juu.

Hii ni meza nyeupe iliona kompyuta mbili. Kila kompyuta ikiwa na kibodi chake na pia ikiwa na kipanya chake. Kwenye upande wa kulia tunaona kuwa kuna vitabu ambazo zimewekwa hapo, na kwenye hapa katikati kuna zingine ambazo zinakaa kuwa vijitabu lakini inakua na michoro nyingine.

Hii ni nyumba kubwa iliyojengwa na mawe, na inavyoonekana inaonyesha kuwa iko na magorofa zingine kutoka chini. Na pia tunaona kuwa kwenye madirisha lake kuna pasia nyeupe iliyo na madoadoa ya rangi (bluu). Pia tunaona kuwa kuna kitu imeandikwa hapo chini kuonyesha kuwa wageni wanapaswa kuputia kwenye ofisi kwanza.

Kwa muonekano hii inakaa kuwa ni shule au chuo kikuu ambapo tunaona kuwa kuna meza ambazo zimepangua kwa laini, na hizi meza zikiwa ni ndefu, kwenye kila meza tunaona kuna kuwa kiti ya plastiki ambazo ni rangi yao nyeupe.

Kuna meza moja ambayo imepakwa rangi nyeupe na juu yake kuna kompyuta moja ya rangi nyeusi ikiwa na kibodi chake, pia ikiwa ya rangi nyeusi. Kando ya hili meza kuna kiti ambayo haionekani sana, alafu chini yake kuna mitambo fulani ambayo imewekwa mawaya nyingi.

Ubao kumbwa mweupe uwezakano kumbwa wadarasani au chumba cha mkutano, Kuna maandishi yasiyo onekana yalioandikwa juu yake ambazo yanaweza kuwa orodha ratiba au vidokezo vya mkutano kwa upande wa kushoto, chini yake kuna mitungi ya rangi ya warithi au nyekundu, na pia Kuna kifagio ambayo kimeegezwa ukutani.

Hiki ni kitabu cha darasa la nne. Kwenye hiki kitabu kuna mchoro ya watoto watatu, wawili wakiwa wasichana na mmoja akiwa mvulana. Wasichana hao wawili wanamchezesha kamba kijana huku huyu mvulana akiwa anaruka. Kwenye hiki kitabu pia kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa lugha tofauti isiyokuwepo kiingereza ama kiswahili. Hiyo maandishi imeandikwa kwa rangi nyekundu.

Hiki ni kitabu cha darasa la pili. Na kwenye hiki kitabu kuna watoto ambao wamechorwa watatu. Huku mmoja wao akiwa anakaa kuwa mama. Watoto wawili wanakaa kutabasamu sana kuonyesha kuwa wako na furaha. Huku mwingine akiwa ameshikilia kijiti na akiwa anafungwa mshipi kwenye kiuno chake. Pia hiki kitabu kimewekwa kwenye meza ya shule.

Mwanaume mmoja amesimama kwenye jukwaa na anazungumza mbele ya hadhira, kwa kile kinachoonekana ni kuwa ni mkutano au kongamano, suti ya huyu mwanaume ni ya rangi ya buluu huku amevalia shati lake jeupe na tai yake ikiwa na mistari. Pia ako na kitambulisho kinacho ning'inia shingoni mwake.

Hii ni nyumba ambayo imejengwa kutumia mawe, kuonyesha kuwa hii nyumba ni ya kisasa, madirisha yake imepakwa rangi ya kijani. Kwenye paa la hili nyumba kuna kijumba jingine ambapo tunaona kuwa ina madirisha ya glasi na paa la hili nyumba imejengwa kutumia mabati mekundu.

Hii inakaa kuwa chumba cha kifunza haswa kama ni shule ama chuo ama kutuo chochote cha mafunzo ambapo tunaona kuwa kuna viti na kuna meza inayotumika katika kusoma na pia tunaona kuna pazia iliyowekwa kwenye dirisha yenye madoadoa ya nyeupe na nyekundu.

Hii inakaa kuwa ni shule kutokana na mwonekano wa mlango na pia mandishi iliyoandikwa na rangi nyeusi kwa karatasi nyeupe. Tunaona kuwa kwa hizi mandishi imiandikwa gredi 6C na kuonyesha hili ni shule. Hii shule pia imijengwa kutumia mawe na inaonekana kuwa ni ujenzi wa hivi karibuni ama ya kisasa.

Hili ni sehemu ya nje ya jengo la gorofa labda shule, chuo kuu au jengo la makazi. Inaonekana kuwa na ngazi nyingi zinazoelekea juu na chini zikiwa milango ya chuma enye rangi nyeusi. Upande wa kulia chini ya ngazi kuna eneo lenye nyasi na maua ikionyesha kuwa kuna nafasi ya wazi au bustani karibu na jengo.

Hili linaonekana kuwa ni darasa, labda kwenye shule ama chuo kikuu, kwenye chumba cha mafunzo, tunaona kuna dawati ambazo zimepangwa na pia kuna viti, dawati linngine likona kitabu iliowekwa juu yake.